Wahudumu wa hoteli, wakiwa wanamuhudumia mteja kwa bashasha na shauku kubwa, vilevile katika eneo hilo kumepambwa vizuri kwa picha ya viongozi, mabango na makochi ili kuvutia zaidi wateja na kuweka mndhari safi yenye maua.

Mfanya biashara katika soko la nyanya akiendelea kumhudumia mteja wake, vilevile mandhari yanaonekana kukiwa kuna bidhaa mbalimbali za sokoni na hata wafanya biashara mbalimbali wakiendelea na biashara zao.

Bidhaa mbalimbali zikiwa sokoni pamoja na wafanyabiashara, bidhaa hizo ni matunda ndizi, embe, maboga na wafanyabiashara wengine wakiendelea na pilikapilika za hapa na pale katika soko hilo.